Ni jambo nzuri kwamba mtu yeyote ule awe anaenda kufanya mazoezi kwenye jumba maalum almaarufu kama gym ,hii husaidia mwili ya mtu kukua vizuru na mtu awe na nguzu wakati wowote ule, hii ni jambo mzuri.

Unapotembea manyumba zingine utaona pale mlangoni ama ukutani, wameweka bandiko fulani ambalo lina maana fulani, kama lile linakaribisha wewe ili uskie vizuri ukiwa pale.

Watu wasioweza kutembea mara nyingine huwa wamefanya kushiriki katika mchezo wa hapa na pale, basi wakati mwingine wao wakipiga picha wakiwa kama timu moja.

Kwenye vitabu ya shule hasa ya msingi, tutapata kwamba kuna vitabu kadhaa zilizo za hadithi. Hadithi hizi husaidia sana watoto ili waweze kufikiria kwa akili zao na kufurahia masomo, kama ili ya ayubu mashakani.

Nchini Kenya, kumeidhinishwa njia ingine ya kusoma ambapo wanaita Competence Based Curriculum . Hii ni njia tofauti na iliyokua ya hapo awali kwamba wakati huu wanahimiza sanaa talanta ya mtoto.

Wanafunzi wanapoelekea kufanya mitihani, basi wao huwekwa kukaa kwa njia maalum, hii ni kwamba wasiweze kuibiana mitihani ya mwenye anapeana mitihani awe akiwaangalia vizuri.

Kwa jamii mzuri inayotambua kila mtu ikiwemo walemavu basi huwa wamepangia hadi kwa michezo yao. Utapata kwamba walemavu pia wanapatiwa muda wa kucheza na kushindana kwa michezo kama ile ya kandanda.

Katika masomo ya kisasa basi utapata kwamba tarakilishi hutumika sana na wasomi pale shuleni ambapo wanajifunza jinsi ya kutengeneza programu ambazo zinaweza saidia watu kufanya mambo fulani.

Kwa kawaida shuleni utapata kwamba kuna mahali ambapo pametengenezwa ili wanafunzi waweke vitabu vyao wanapoingia kufanya mtihani. Huu husaidia wanafunzi wasipoteze vitabu vyao na pia huhifadhi vitabu vyao vyema.

Wanafunzi wa shule ya upili, wao wana dawati na meza ambao wao huweka vitabu vyao pale wanaposoma darasani, hii haitakuwepo kwa wanafunzi wa shule ya msingi, manake wao hawajatengenezewa kama hivi.

Mara mingi ukitembea kwenya mashule au kanisa, utapata kwamba pale mazingira huwa imelindwa vizuri sana. Utapata kwamba kuna maua na pia nyasi pale huwa rangi la kijani kibichi. Hata mtu kutulia pale inakuwa inatuliza mawazo yako.

Kuna mbinu tofauti ya kufunza watoto wadogo jinsi ya kusoma saa kwa maana wakati mwingine sio rahisi kuelezea sana hivyo basi itabidii wamechora mapicha wawekelee kwa ukuta kisha waelekeze watoto polepole ndiposa waelewe.

Wanafunzi wadogo wanapokuwa katika shule ya msingi ama shule ya chekechea, basi wao hufunzwa jinsi ya kuandika, na hivyo basi huwa wameandikiwa herufi, herufi kubwa na herufi ndogo. Hii huwasaidia kukumbuka na wawe wanafunzi..

Mtandao unaweza kwa vitu mingi mno basi unapata wakati mwingine pale ofisini ama shuleni Kuna mahali popote pale utapata pameandikwa matumizi yake yanafaa kutumika kwa mambo ya shule iwapo uko.

Basi katika maisha kuna wengine wetu ambao hawana miguu yote lakini sisi wote ni binadamu na basi tunafaa kushirikiana pamoja ndiposa kuna michezo ya kandanda ya watu ambao ni walemavu ama hawana miguu nyingine na wote tunacheza pamoja.

Nchini Kenya, kunao pia timu ya walemavu. Timu hii hushiriki katika michezo kadhaa ikiwemo ile mchezo ya kandanda ambao wao hucheza mpira uwanjani, wakitegemea zile vitu ambazo wanategemea kutembea.

Hivi kwamba, nimekuja kujua kwamba, kuna aina ya mashindano ya riadha ambapo wanariadha hufungwa macho, kisha kuna mmoja wao ambao atakuwa anawaelekeza kwa mahali ambapo wanakimbilia. Mchezo huu ni mchezo kweli.

Kuna njia kadhaa za kutumia takataka, iwe ni yale ambayo yametoka kwenye jumba la kutengeneza chakula ama imetoka kwa wanyama ,basi takataka hizo ni tofauti na jinsi ya kuzitumia ni tofauti.

Ni ukweli kwamba maji ni uhai kwa sababu waweza kukaa siku ngapi bila kukunywa maji? ama hata masaa mangapi bila kunywa maji, na jee ukukosa maji utakua unahisi aje mwilini ? Basi kweli maji ni uhai.

Nchini kenya kuna kampuni ambayo mara mingi huchapisha vitabu kadhaa vinayotumika na wanafunzi nchini shuleni inaitwa Longhorn na pia wao huchapisha kwa lugha tofauti ikiwemo kiswahili, kingereza na hata kifaransa.

Mwanafunzi anapofunza jinsi ya kuandika maandishi mzuri, akiwa mdogo ataizoea na ataishika vizuri ata akiwa mkubwa ataiandika tu vizuri , lakini asipofunzwa akiwa mdogo itakuwa ni ngumu sana yeye kuzingatia maandishi mazuri.

Darasani unapofunza watoto ni muhimu kabla uanze kuwafunza basi waambie kuhusu kitu ambacho utawafunza, hapa watoto watakua na kufikiria na kuwaza zaidi kuhusu mambo hayo.

Kunao mchezo ya watu ambao wao awaoni ama macho yao huwa ngumu kupanua. Basi watu hawo kwa mara mingi hushikiliwa na mtu mwingine ambaye anayetazama Kisha yeye anaelezwa ili washindane.

watu wasio weza kutembea ama wenye hawana miguu basi wao pia ushiriki katika michezo ya kushindana kukimbia wakitumia vile vifaa vyao maalum ambavyo wanatumia kila siku kutembea huu ni mzuri maana inawatambulisha pia

Hujambo? Kulingana na teknolojia ya kisasa matumizi ya tarakilishi imekua mengi mno kwa mfano kila moja wetu anatumia iwe kutoka pale shuleni wanafunzi wanapo soma hadi wafanyikazi wanapo fanya kazi tarakilishi husaidia sana.

Wanariadha nchini Kenya wanapoenda nchi za ngambo kushiriki katika mashindano maalum, kwa mfano yale ya watu walemavu, basi wao pia huibuka washindi mara kadhaa na hii ni njia mzuri ya kuikuza talanta.

Mandhari mazuri kama yaliyo unayopata kwenye mahoteli ya kifahari kuwa huchangamsha mtu maana huleta utulivu wa mawazo kwa mtu na pia mtu ataifurahia sehemu ile hadi akapiga picha nayo ni mzuri kuwa na mazingira kama haya.

nchini kenya kuna hiyo timu na mchezo maalum kama ya kandanda ambayo washiriki wao huwa ni watu walemavu ambao hawawezi wakatembea basi mchezo kua mzuri maanake wanafanya tujumuika sisi wote pamaja.

Kwenye sehemu maalum ama mijengo maalum shuleni utapata kwamba pameandikwa kwa mlango kaa iwapo unafunzwa unaruhusiwa kupitia mlango ule ama ni walimu pekee yao wanaruhusiwa kupitia mlango ule.

Ni jambo la muhimu kwa wakati huu, wanafunzi wote hasa wale wa upili na hata shule za msingi, wafunzwe mambo kuhusu teknolojia ya kisasa hasa ile ya kutumia tarakilishi kufanya mambo, maanake hapo ndipo tulipo.

Wakati mwingine ambapo wachezaji wanaposhiriki mashindano yeyote ile kisha waibuke washindi, basi kunakuwa na pesa ambayo wanatunukiwa mara mingi huenda kuisaidia klabu yao na pia wachezaji wenyewe.

Wakati wa sasa ni vyema mashule na pia serikali iweze kununua tarakilishi mingi katika mashule za upili. Hii itahakikisha kwamba wanafunzi shuleni mle wataweza kupata masomo ya teknolojia ya kisasa.

Shule yeyote ile iliyo kenya lazima iwe na mlingoti wa bendera na kila siku ya Juma tatu na ijumaa lazima bendera liwe limepeperushwa. Hii ni desturi ya mashule yote nchini kenya.

Katika kufunza wanafunzi ama watoto wadogo kuhusu mahitaji yanayohitajika na kila mtu, basi mwalimu anaweza akatumia mbinu tofauti. Kwa mfano, anaweza akatumia picha na kuonyesha wanafunzi wake kile ambacho anachokimaanisha.

Wakati wa sasa majumba la ghorofa hasa shuleni na mahali popote pale, yamekuwa mingi, hii ni kwasababu manyumba haya hupunguza nafasi ambayo ingechukua kama ingejengwa kwa ghorofa.

Wiki moja inayo siku saba na kwa hizo siku saba mungu alisema unafaa kufanya kazi kwa siku sita na siku ya saba iwe ni ya kuabudu yeye. Watu wengi hufuatilia hivi duniani.

Kunayo aina fulani ya dawati inayotumika sana kwa vioo kikuu ambavyo kuna meza chake na kiti chake na pia mahali ambapo unaweza wekelea begi yako ama vitabu vyako, dawati hii huwa ni mzuri mno maana yafanya kazi yote.

Unapotembea kwenye ofisi makuu ama majumba makuu ama hata kwa maduka makuu, utapata kwamba kuna mahali ambapo kumetengwa ili watu waweke bidhaa zao, kama ni mzigo ndogo walikuwa nayo wataweka pale, kisha wakiondoka watapewa.

Unapotembelea vituo vyovyote vile ambavyo vina watoto kwa mfano shule ya msingi ama shule ya chekechea ama hata pale childrens home basi utapata kwamba kuna vifaa maalum ambao wametengeneza ili wacheze.

Watoto wadogi hupenda kucheza mara mingi kwa maana miili yao bado inakua na pia wao hupenda kujichekesha sasa utapata kwamba wanaosomea ama wanakoishi kuna vitu maalum zimetengenezwa ili watumie kucheza.

Mashule mengi nchini Kenya ukiingia pale darasani utapata kwamba kila mwanafunzi ako na dawati yake n meza yake ambapo atakuwa anatumia kuweka vitabu vyake na pia kutumia kuandikia akiwa darasani.

Kunao mchezo maalum wa wanariadha ambapo utapata kwamba mwanariadha mmoja macho yake inabanwa kisha mwingine anamwelekeza. Huu ni mchezo mwingine unaochekesha kweli mno maanake mtu anakimbia bila kuona kwenye wanaenda.

Ni muhimu kila mwananchi apate mafunzo kuhusu umuhimu wa kuhifadhi misitu. Maanake wakishajua maana ya kuhifadhi misitu, basi watakuwa na wakati rahisi kulinda misitu yale. Maanake misitu hutuletea mvua.

Huenda shuleni hasa darasani, kunakuwa na ubao ambapo mwalimu anatumia kuandika kile ambacho anafunza wanafunzi wake, basi kitambo kulikuwa na bao ya chokaa lakini siku izi kuna ubao ambao unatumia rangi.